Eneo la soko la samaki au eneo ambapo samaki huuzwa karibu na maji. Kuna meza kadhaa kila moja ikiwa imefunikwa na aina mbali mbali za samaki. Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa muuzaji amesimama nyuma ya mojawapo ya meza hizo. Mandhari ya nyuma yanaonyesha eneo lenye watu wengi na inaonekana kuwa karibu na maji labda bahari au ziwa. Kuna tarubai au kitabaa kinachotandazwa juu kutoa kivuli kwa wauzaji.

Mtu anashikilia sahani kwenye mkono wake kuna bangili ya dhahabu. Sahani hilo ni la mlo maarufu Kenya lililoitwa pilau. Pilau linaundwa kwa mchele, viungo na vipande vidogo vya nyama. Kwenye sahani kuna kachumbari, mchuzi mzito, ndizi na pilau lenyewe.

Vyakula vinavyouzwa barabarani, vikiwemo mahindi yaliyochomwa na viazi vitamu. Vyakula hivi vimepangwa kenye sinia tayari kwa kuuzwa. Mkono mmoja unaonekana umeshika mahindi iliyo chomwa. Inaonekana kama soko la wazi au muuzaji wa chakula barabarani.

Sahani ya chakula ambayo inaonekana kuwa pilau au wali ni mchanganyiko wenye vipande vya nyama labda ng'ombe au nguruwe. Chakula hicho pia kina viazi pamoja na kachumbari ya nyanya na kitunguu na kiasi kidogo cha mchuzi mzito.

Ng'ombe wamelala kwenye nyasi, na ng'ombe mweupe na mwekundu mdogo amelala kwenye nyasi ndogo wote wanaonekana wamelala au wanapumzika na wanaonekana wametulia.